Midogo ya kijani kibichi inakuwa ndani ya vyungu vyeusi viliyo pangwa katika mistari mirefu kwenye mabomba meupe. Maji yanapita kwenye mifumo hii ya kilimo bila udongo ikisaidia ukuaji wa haraka wa mazao. Mwangaza wa jua hupenya kupitia paa la wazi ukiangazia mazingira ya kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wenye ghorofa tatu umejengwa kwa mabomba. Mimea mbalimbali ya kijani kibichi inakua ndani ya mabomba hayo. Mfumo huu unaonekana kuwa bustani ndogo iliopangika vizuri.

Msururu mrefu wa nyumba za kitalu zenye paa za rangi ya mchanga na kuta nyeupe zimejipanga kwa mpangilio mzuri, zikiashiria shamba kubwa la kilimo. Nyuma ya nyumba hizo, mti mrefu wa mawasiliano unaonekana ikiongeza mwonekano wa kisasa katika mandhari ya kiasili.

Shamba kubwa linaonyesha mimea mingi ya kabichi iliyopandwa kwa safu nadhifu ikienea hadi upeo wa macho. Majani ya kabichi yanaonekana mbichi na yenye afya yakiakisi utunzaji mzuri wa mimea.

Mwanaume amesimama ndani ya nyumba ya kukuza mimea, akitazama kamera akiwa amevaa shati lenye miraba. Mimea mirefu ya nyanya iliyo na matunda ya kijani imejaa upande wa kushoto huku safu za mimea midogo zikijipanga kwenye udongo.

Rada za kumwagilia maji zinafanya kazi kwenye shamba kubwa lenye mimea iliyopangika. Mistari ya maji inarushwa angani kutoka kwenye mabomba yaliotandazwa ardhini yakinyunyiza mimea vijani. Udongo uliolimwa unaonekana kati ya safu za mimea ukionyesha utunzaji mzuri. Shughuli inaashiria kilimo cha kisasa na umuhimu wa umwagiliaji kwa ukuaji wa mazao.

Ndani ya sanduku la kijani kibichi lililowazi mfumo wa umwagiliaji umepangwa kwa uangalifu juu ya kokoto ndogo yenye rangi ya kahawia. Nyumba nyeupe limeunganishwa kwa yale ya samawati huku kichujio cheusi kikiwa kimeunganishwa kwenye mfumo.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ina nyunyuziwa maji yakimwagiliwa kutoka kwa mifumo ya umwangiliaji. Manyunyu mengi ya maji yanaonekana yakiruka hewani yakinyweshwa kila kona. Nyumba mbili za zamani zinaonekana nyuma zikionyesha mandhari ya vijijini. Anga la samawati linaonekana wazi likifanya mandhari yaonekana maridadi.

Kuna mkondo mpana wa maji unaopita katikati ya mashamba mawili yaliyopandwa vizuri ukiashiria mfumo wa umwagiliaji. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye safu sambamba na mfereji wa maji ikionyesha kilimo chenye mpangilio.

Mistari mirefu ya mimea imepangwa kwa safu kwenye shamba lililotiririshwa maji, ikionyesha mfumo wa umagiliaji, maji yanapita kati ya safu hizo za udongo yakilisha mimea, mandhari inaonyesha kilimo cha kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kwenye udongo huku tone la maji likidondoka polepole kutoka kwenye mrija mweusi. Mmea wenye shina ngumu umepandwa katikati ya kifaa hicho ukiwa umezungukwa na udongo wenye rangi ya kahawia na unyevu.